Huu ni bustani ya wima ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba ya plastiki iliyosimama wima. Mabomba haya yana mashimo pembeni ambapo kila shimo lina mchanga na mmea mdogo unaoota. Mmea inaonekana kuwa katika hatua ya ukuaji na mazingira ni safi.

Huu ni mfumo wa kilimo cha Hydroponic ambapo mimea midogo yenye majani ya kijani inakua kwenye mabomba meupe, mfereji huu unaonekana umepangwa kwa safu na kuna maji kiowevu cha kirutubisho kinachopita ndani ya mabomba haya.

Huu ni mfumo wa bustani ya wima ambapo mboga aina ya lettuce na mimea mingine midogo imetandazwa katika chombo cha plastiki kinachowekwa kwa mwelekeo wa umma. Mfumo huu umetengenezwa kwa kutumia vyombo vilivyopangwa juu kwa juu na mashimo yanayoruhusu mimea kuchomoza na kukua pembeni.

Hii ni shamba la kisasa la mboga zilizopandwa kwa kutumia mfumo wa hydroponics ambapo mimea inakua kwa mabomba meupe yenye matundu. Mimea imepangika vizuri katika mistari mingi ikionyesha kilimo kinachotumia teknolojia.

Hapa kuna mfumo wa kisasa wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea michanga imepandwa kwenye visima vyeupe vilivyowekwa juu ya vipokezi vyekundu. Kila kipokezi kina mimea kadhaa ikiashiria mazingira yanayodhibitiwa kwa ukuaji wa mazao bila udongo.

Kitalu chenye mimea midogo iliyopandwa katika safu ndefu. Mimea hiyo imestawi vizuri chini ya uangalifu maalum, labda ikitumia mfumo wa kilimo cha hydroponics au kilimo cha mimea kwenye meza kinachozuiliwa.

Huyu ni mtu mmoja ndani ya chumba ya kilimo cha kisasa kinachofanana na Greenhouse . Wamevaa mavazi nyeusi akitembea katikati mistari ya mimea. Mimea hiyo imefungwa kwa kamba nyembamba nyeusi zinazozuia matawi yake kuelekea juu ili kusaidia ukuaji wima.

Nyanya zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye mashine ya kuchakata, huku wafanyakazi waliovaa glavu wakiweka nyanya kwenye vifungashio. Mchakato huu unaashiria usafi, ufanisi na maandalizi ya bidhaa kwa ajili ya soko. Mfumo huu unahakikisha nyanya zinatolewa kwa ubora unaotakiwa.

Hawa ng'ombe wamepangwa kwa nidhamu kwenye kituo cha kisasa cha kukamua maziwa. Wanasubiri kutolewa maziwa yao kwa kutumia teknolojia, ikionyesha ufugaji wa kisasa na utayarishaji wa bidhaa ya maziwa.

Hili ni trakta likifanya kazi shambani likilima udongo. Udongo unaonekana kuwa tayari kwa kupandwa, ukiwa umelishwa na kuandaliwa. Anga ni bluu safi na mawingu machache ikionyesha siku mzuri ya kufanya kazi shambani.

Haya ni mafungu mingi ya vitunguu vyekundu vikiwa vimetandazwa juu ya gunia. Vitunguu hivi vinaonekana kuwa vimevunwa na kuwaandaliwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni. Kwenye upande wa kushoto kuna kiduka kidogo cha kiatu kinachoashiria uwepo wa mtu karibu anayehusika na shughuli ya kuuza.

Ni ng'ombe wengi wamelala, zina rangi nyeupe na nyeusi zimetulia, zipo ndani ya banda kubwa zieney nafasi ya kujilisha, hakuna purugushani, zinatoa maziwa kwa ajili ya binadamu.

Shamba ya kabichi yaliyopangwa kwa mstari vizuri yanaonekana yakiwa na mimea iliyokomaa na yenye afya. Udongo unaonekana kuwa na rotuba nzuri huku mimea ikiwa imestawi vizuri ishara ya kilimo bora na utunzaji wa hali ya juu. Mazingira haya yanadhibitisha uwepo wa juhudi na uangalifu wa wakulima.

Chaka nyekundu likiwa limesimama mbele ya shamba la mizabibu. Mazingira yanayoonyesha milima ikidokeza eneo la mashamba. Shamba linaonekana likiwa katika hali nzuri likiwa tayari kwa kazi ya kilimo labda kuvuna mizabibu.

Hili ni picha chenye kilimo cha kisasa ndani ya greenhouse lenye muundo wa chumba ya plastiki nyepesi nyeupe. Ndani kuna mistari ya mimea iliyopandwa utaratibu mzuri kwenye matuta ya udongo huku mfumo wa umwagiliaji ya matone ukiwa umewekwa kando kando ya kila mstari wa mimea.

Hii ni shamba la mboga likiwa ndani ya chafu kubwa. Mimea imepangwa vizuri kwenye mistari mirefu. Inaonekana kama bustani ya kisasa ikitumia teknolojia ya chafu kulinda mazao ya kuongezea uzalishaji.

Hii ni mifuko kadhaa iliyosimamishwa wima iliyojazwa mchanga. Kwenye mfuko hii, uyoga mweusi unaonekana ukikua na kuota, kuashiria shamba la uyoga, au mradi wa kilimo ya uyoga.

Kukua wengi wanavuka wakiwa ndani ya banda. Kuku hawa wanaonekana kuwa wa jinsia ya kike wakihusishwa zaidi uzalishaji wa mayai. Banda lina sakafu la udongo na kuna vifaa vya kulishia na kunyweshea maji hao katika banda.

Hawa ni wanawake wengi wamejipanga wakishughulikia maua. Kila mmoja ana kibarua chake wakipanga kwa ustadi. Maua mengi yametanda yakionyesha rangi mbalimbali . Inaonekana ni kiwanda cha maua, yakitayarishwa kusafirishwa.

Ni shamba la kuku. Kuku wengi wakiwa wamekusanyika wanakula, wanakunywa, wanaishi vizuri . Uzalishaji ya mayai na nyama unaendelea. Kazi ngumu ya mkulima inalipa. Ni mfumo wa kisasa wa ufugaji wa kuku .

Kundj la ngombe waliowekwa ndani ya bara la kisasa la mifuko. Ngombe hawa wanaonekana kuwa ya maziwa. Wanakula chakula kilichowekwa kwenye mifereji ya kulisha mbele yao. Bara limejengwa kwa miundi ya chuma na paa ya kuzuilia jua.

Hili ni shamba kubwa Lenye mistari ya mimea kabiji iliopandwa kwa mpangilio mzuri. Udongo unaonekana kuwa na rutuba na mimea na kuwa vizuri kuonyesha kuwa shamba hili linatunzwa kwa uangalifu. Katika mandhari kuna miti na milima Hali inayoashiria kuwa eneo hilo liko na sehemu la mashamba.

Inaonekana kuwa mfumo wa kusafirisha nyanya ambapo makreti mengi yamejaa nyanya za rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu na za machungwa. Makreti haya yapo kwenye mikanda inayohamia kwenye kituo cha kuchakata au kupakia na kuna muundo wa chuma wenye rangi nyekundu na kijani.

Shamba ambalo limepandwa miche midogo ya mazao katika mistari iliyo sawa. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa majiani uliowekwa kwenye kila mstari wa mmea ili kuhakikisha

Hii ni mimea midogo ikiwa imepandwa kwenye mistari miwili ikikua kwenye udongo iliyofunikwa na changarawe. Kati ya mazingira ya mimea, kuna bomba jeusi linaloashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone ambao unasaidia mimea kupata maji.

Hili ni shamba lililopandwa mimea kwa mstari kwa mpangilio mzuri. Kila mstari una mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo bomba dogo inapita karibu na kila mstari wa mmea. Hii inaonyesha kuwa wakulima wanatumia teknolojia ya kisasa.

HIli ni shamba dogo la bustani lenye mimea michache midogo iliyoota kwenye udongo . Kuna bomba la umwagiliaji wa matone lililowekwa kati ya mistari ya mimea ikiwa tayari kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Mfumo wa umwagiliaji ukiendelea shambani. Maji yanarushwa kutoka kwenye bomba la maji yakimwagilia mimea iliyopangwa vizuri kwenye mistari. Mimea inaonekana kuwa michanga na enye afya ikipokea maji muhimu kwa ukuaji wake. Udongo unaonekana kuwa nyevunyevu.

Hii ni shamba kubwa lililolimwa kwa mistari mirefu huku maji yakitiririka kwenye mifereji kama ya mimea michanga ikiashiria mfumo wa umwagiliaji . Mimea hiyo imepandwa kwa mpangilio mzuri ikionyesha kilimo cha kisasa.

Hii ni bustani ndogo la mboga ilioandaliwa kwa ustadi ya kutumia utaalamu vya mbao. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone, unaopitisha maji moja moja kwenye mizizi ya mimea. Mimea michanga imepandwa kwa mistari nadhifu.

Hii ni mfumo wa mabomba ya umwagiliaji. Mabomba makubwa yanakwenda sambamba na kutoka humo yametoka mabomba madogo labda ya shibu au kunyunyuzia maji. Udongo unaonekana kuwa umefukuliwa ili kupitisha mabomba haya.

Shamba lenye mistari ya mashimo ya kilimo cha kisasa kwa njia ya umwagiliaji matone. Mabomba meupe ya plastiki yamewekwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo mwekundu na upande mmoja wa shamba kuna mimea michang ainayoota kwa safu.

Hili ni shamba likiwa limelimwa na mimea idogo imepandwa kwenye mstari. Mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyiza unatumika maji ya manyunyizio angani ikifikia mimea. Udongo unaonekana kuonyesha kuwa umwagiliaji unaendelea

Hii ni mimea midogo iliyopandwa kwa mistari katika shamba dogo. Kila mstari wa mimea umewekwa bomba la umwagiliaji wa matone ambalo linapitisha maji taratibu moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani ukiwa umefungwa kwenye udongo karibu na mimea midogo iliyoota kwa mistari. Mabomba ya plastiki yenye rangi ya bluu na nyeusi yamewekwa kwa mpangilio mzuri na kila bomba lina kiunganishi chenye vali inayoweza kufunguliwa.

Shamba limeandaliwa kwa ustadi kwa ajili ya kilimo cha mboga. Miche michanga ya mimea ikiwa imepangwa kwa mistari iliyo misambamba ,huku mabomba ya umwagiliaji wa maji wakiyapitisha kati ya mistari ili kuhakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha.

Hili nishamba limelimwa vizuri ikiwa na mistari ya mimea midogo jliyopandwa . Kando ya mimea hiyo kuna mapomba madogo yaliyo onekana kuwa mfumo wa umwagiliaji wa matone yaki hakikisha maji yanafika moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Bustani yenye mimea unastawi, mfumo wa umwakiliaji maji yanadondoka, huu ni utunzaji ili mimea iote. Kila tone la maji lililotiliwa maanani vinyevunyevu ardhini unapatikana huu ni mbinu Bora ya kilimo cha kisasa .

Hiki ni kilimo cha kisasa ndani ya chumba maalum cha green house mimea imepangwa kwa mstari nadhifu kwenye udongo ulioandaliwa vizuri na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaopita katikati ya mimea, mazingira haya yanasaidia kulinda mazao dhidi ya hali mbaya ya hewa na wadudu.